Kundi la watu wakiwa nje ya jengo lenye ishara inayo someka immigration services cntrol office lenye wao wamevaa barakoa na inaonekana wanasubiri kuhudumiwa au wako kwenye mkutano fulani.

Mwanaume aliyeketi kwenye dawati akiwa mbele ya kompyuta ya mpakato, akihudumia watu waliojipanga foleni nyuma yake. Mmoja wa wateja anaonekana akimkabidhi hati flani na watu wengine wamekusanyika wakiwa wanasubiri .

Eneo hili ni la ujenzi lililochimbwa, lenye udongo mwingi na shimo lenye maji. Upande wa kushoto, kuna sehemu ya tingatinga au mashine ya ujenzi yenye nembo ya Hyundai.

Timu ya soka ya wanawake inaonekana wako tayari kwa mechi wamevaa jezi za rangi ya kijani na nyeupe baadhi wamesimama huku wengine wakiwa wamepiga magoti mbele yao, wengi wao wanaonekana vijana.

Kundi la watu wamekaa kwenye meza wakiwa wameshikilia vitabu au karatasi, labda wanasajiliwa au wanajaza fomu. Kuna watu wengine wamesimama nyuma yao wakiwa wanasubiri. Inaonekana kama shughuli ya usajili au mkutano wa jamii.

Ni ofisi ya huduma ya NTSA Services kuna wafanyikazi wawili wameketi kwenye meza zao za kompyuta na wanaonekana wakifanya kazi ofisi inaonekana kuwa safi na kubambwa vizuri.

Kundi la watu, wanaume na wanawake wakiwa wamesimama nyuma ya meza ndogo ya msemaji. Mwanamke aliye katikati amevaa miwani ya jua na nguo ya bluu. Anaonekana ndiye mzungumzaji mkuu. Wengine wamesimama nyuma yake wamevaa suti na nguo rasmi.

Kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevalia fulana za rangi ya nyekundu wakishangilia. Mwanamume mmoja amevalia fulana ya rangi ya nyekundu amesimama na kuinua mikono yake juu. Mwanamume mwengine ameketi chini akiwa amevalia mavazi meupe. Inaonekana kama tukio la kisiasa au sherehe.

Kundi la watu wakiwa kwenye tukio. Wengi wao wakisherehekea. Mtu wa mbele ambaye anaonekana kuwa mzungu ameivalia kofia ya cowboy na shati jeusi. Nyuma yake kuna umati wa watu na baadhi yao wamevalia mashati yenye maandishi ya Kenya.

Mazingira ya ofisi au kituo cha huduma za umma. Kuna wanaume wawili walio mbele mmoja akiwa amevalia suti na mwingine amevalia shati jeupe. Nyuma yao kuna watu wengine wengi wakiwa wamesimama au wamkaa.

Kundi la watu, wakiwemo wanaume na wanawake, wakiwa wamesimama ndani ya chumba. Wanaume wawili na wanawake wawili wanaonekana wakiwa wanapeana mikono na wanatabasamu. Inaonekana kama tukio rasmi la kibiashara au kisiasa ambapo watu wanapeana pongezi.

Majaji watatu wawili wa kike na mmoja wa kiume. Wakiwa wametabasamu na kuvalia majoho yao. Wanasimama karibu na wao kwa wao. Huku mmoja wa majaji wa kike akiwa anagusa kiwiko cha mwenzake.

Kundi la watu wakiwa nje. Wengine wameketi kwenye meza mwanamke mmoja akiwa amevaa suti anaonekana ameketi kwenye kiti cha plastiki akishughulika na karatasi. Kuna watu wengine wamesimama karibu naye. Inaonekana kama ni tukio la kijamii labda ya kusajiliwa kupiga kura au shughuli nyingine ya kusanya taarifa.

Kundi la wachezaji wa timu wakiwa wameshinda kombe kubwa la dhahabu wamekusanyika pamoja. Wamelinyanyua juu kombe hilo kwa ushirikiano. Wanaonekana wakiwa na furaha tele wakisherehekea ushindi wao. Baadhi ya wachezaji wamevaa sare za timu na wengine wamesimama jirani nao wakisherehekea pia.

Wafanyikazi wa kituo cha Huduma Kenya wakiwa kazini, wote wamevaa barakoa ikionyesha umuhimu wa kujikinga na maradhi, wanawake watatu wanaonekana wameketi kwenye viti vyao nyuma ya kaunta hali hii inaonyesha mazingira ya kazi katika kituo cha huduma za serikali.

Ni umati mkubwa wa watu wakiwa kwenye uwanja au mkutano wengi wao wamevalia mavazi yanayoendana na baadhi wameshika mabango na bendera kiongozi mmoja amevaa kofia ya kipekee inaonekana ni mkutano wa kisiasa au sherehe kubwa.

Mashabiki watatu wa michezo wakiwa wametabasamu. Uso wa shabiki moja umepakwa rangi za bendera ya Kenya na mwingine amevalia fulana yenye bendera ya Kenya huku mwingine akivalia miwani ya jua. Inaonekana wao ni mashabiki wa timu ya Kenya.

Sherehe rasmi, ambapo mwanamke anayefanana na jaji amesimama nyuma ya kinara akishikilia kitabu kinachoonekana kuwa bibilia au kitabu cha sheria. Watu wengine wawili wamesimama pande zake mbili, huku bendera za Kenya zikiwa nyuma yao. Inaonekana kuwa tukio la kuapishwa au kutangazwa kwa jukumu rasmi.

Kundi la watu linaonekana kuwa ni wafuasi wa chama cha siasa au timu ya michezo. Wakiwa wamekusanyika na kushangilia. Mtu mmoja, katikati ameiinua juu bango lenye neno kwa kona. Kuna bendera na mabango mengi, yaliyo mikononi mwa watu.

Watu wako ndani ya hema. Inaonekana ni katika mkutano wa huduma au kampaini. Watu wameketi kwenye meza, baadhi yao, wakiwa wamevalia sare na wengine wamevaa barakoa. Nyuma yao, kuna bango lenye maandishi.

Kundi la wanaume wakiwa wamekusanyika karibu na meza , mwanaume aliye mbele amekaa na anaonekana akifanya kazi na kompyuta . Wanaume wengine wamesimama nyuma yake wakifuatilia . Inaonekana ni mazingira ya ofisi au kituo cha kazi cha uma .

Ndani ya ofisi au kituo cha huduma, watu kadhaa wamesimama na wameketi, wakiwa wamevalia barakoa. Mwanamke mmoja anayefanana na mfanyikazi wa huduma kwa wateja, anasimama akiangalia meza yenye kompyuta. Kuna mapango na nembo kwenye ukuta mojawapo ikisomeka huduma Kenya .

Kiongozi wa kisiasa ambaye anaonekana akihutubia mkutano yeye amesimama mbele ya umati ya watu waliovalia kofia na fulana ya chungwa ambayo inaweza kumaanisha kuwa ni chama cha kisiasa anaonyesha ishara ya mkono kuashiria ushindi au salamu.

Mheshimiwa William Samoe Ruto Rais wa Kenya akihutubia mkutano au sherehe rasmi, amevalia suti na tai na anaonekana akiongea Kwa bidii huku akiwa amesimama mbele ya mikrophoni ,make wake Mama Recho Ruto anaonekana amesimama karibu naye, hii inaashiria mazingira ya tukio la kisiasa au la kiserikali.

Wachezaji wa soka wakiwa uwanjani, ndani ya ukumbi au jengo. Wachezaji wengine wamevalia jezi za njano na mwingine amevalia jezi nyekundu wakigombea mpira wa kichwa. Nyuma yao kuna viti vya watazamaji vya rangi nyekundu.

Hawa ni wafanyikazi wa kike waliovalia sare wakiwa wamesimama nyuma ya kaunta kuna masunduku au vitu vimepangwa mbele yao mmoja wao anaonekana kutabasamu.

Kiongozi mkuu wa serikali ambaye anaonekana kuwa rais akiwa amevalia suti akitembea na mwanamke aliyevaa nguo rasmi, wanafuatwa na kundi la watu ikiwemo mwanamume aliyevalia sare za jeshi wote wanaonekana wakiwa katika tukio rasmi ndani ya jengo.

Kundi la watu pengine mashabiki wa michezo wakishangilia kwa shauku. Wanaonekana wakiwa na furaha wengine wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wamebeba wenzao bengani. Wengi wao wamenyanyua mikono juu wakishangilia. Mandhari inaonekana kuwa uwanjani au mahali panapotokea tukio la umma.

Kundi la vijana wengi wao wakiwa wamevalia sare za timu ya michezo, wengine wamebeba mmoja wao wakisherehekea kwa furaha inaonekana kama ni baada ya ushindi katika mchezo fulani, wako chini ya banda au jengo kubwa na inaonekana kama ni uwanja wa michezo.

Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta akiwa katika hafla ya kuapishwa ,anashikilia bibilia kwa mkono huku akionekana akila kiapo mbele ya jaji mkuu wa zamani ambaye amesimama karibu naye, kuna umati wa watu nyuma yao wakiwemo viongozi na raia wanao shuhudia tukio hilo muhimu.

Ni mechi ya soka inayoendelea. Umati mkubwa wa mashabiki wa soka pia wamo. Wachezaji wa soka wanaonekana wakicheza uwanjani huku mashabiki wakiwa wamejaza stedi.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu. Wote wakiwa wamevalia jezi za rangi ya bluu. Mchezaji mmoja anashika mpira na anakimbia, huku mwingine akimkaba kwa karibu. Inaonekana ni wakati wa mchezo.

Ni bango lenye picha ya mwanamke aliyevaa vazi jekundu. Kando yake kuna maandishi makubwa I Stand For Peace . Chini ya maandishi haya kuna jina Honourable Rachel Shebesh. Bango linaonekana kuwa la kampeni la amani au mada inayohusiana na amani.

Hili ni bango au tangazo la Nairobi International Trade Fair . Pia Lina picha ndogo kadhaa zinazoonyesha shughuli mbalimbali na watu pamoja na nembo ya shirika fulani.

Kundi la wachezaji wakisherehekea wakiinua juu kombe na medali, wote wanaonekana kushangilia na furaha tele wamevaa jezi za rangi ya kijani na njano inaonekana walishinda taji fulani la mashindano.

Nirundo la bahasha au folder za rangi ya bluu zikiwa zimepangwa kwa wingi juu ya meza ya mbao. Bahasha hizo zimefungwa kwa kamba, ikionyesha kuwa zimeandaliwa au zimekusanywa kwa ajili ya usambazaji ,usafirishaji au kuhifadhiwa.

Kundi la watu wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu iliyofunikwa kwa kitambaa cha kijani. Wengine wamesimama, wengine wamevalia barakoa huku mmoja wa wanawake akiwa na nywele ndefu zilizofumwa. Wanaonekana kuwa katika tukio, labda mkutano au shughuli ya usajili na kuna baadhi ya karatasi kwenye meza.

Eneo hili lina mapokezi au kanta ya huduma yenye maandishi Huduma Kenya na information basic . Kuna wafanyikazi watatu, mwanamke mmoja ameketi kwenye kompyuta, mwingine amesimama kando ya dawati na mwingine amesimama mbele ya dawati hili. Wafanyikazi wote wamevalia sare zinazofanana, inaonekana kuwa ni picha kutoka kituo cha Huduma center ambapo raia huenda kutafuta huduma mbali mbali za serikali.

Kundi la watu wanaonekana kuwa wafuasi wa timu ya mchezo au band wakiwa wamevalia fulana za manjano na nyeusi zilizoandikwa Tusker, wamesimama wameinua mikono yao juu na wanaonekana kushangilia kwa furaha, inaonekana kama wako kwenye tamasha mchezo au tukio maalum.

Mwanamke mmoja anayezungumza mbele ya kipaza sauti, ana miwani na amevaa nguo ya rangi mbalimbali. Nyuma yake kuna bango lenye maandishi. Inaonekana anatoa hotuba au anashiriki katika mkutano.

Watu wanne wakiwa wamekaa kwenye meza, labda kwenye mkutano au sherehe. Wawili kati yao walioketi katikati wanaonekana wakitia saini hati flani. Wengine wawili, mmoja upande wa kushoto na mwengine upande wa kulia, wanaonekana wakishuhudia tukio hilo. Hii inaashiria mazingira ya shuguli rasmi kama vile kusaini mkataba au makubaliano.

Kiongozi mkubwa wa serikali ambaye anaonekana kuwa rais akitoka nje ya jengo rasmi labda bunge au ikulu akiongozana na jaji ambaye amevaa joho la kijaji. Mwanamume mwingine amevalia suti na kuna mlinzi nyuma yao. Wote wanaonekana kuwa kwenye tukio rasmi.

Kundi la watu, inaonekana kuwa ni mashabiki wa timu ya michezo wakishangilia kwa furaha, wengi wamefurahia pia nguo za rangi tofauti hasa buluu na nyeupe na baadhi yao wameinua mkono juu wakishangilia mtu mmoja anaonekana akipuliza parapanda.

Umati wa watu wameketi kwenye jukwaa la uwanja wa michezo labda kwenye mechi ya soka au tukio lingine la michezo. Wengi wao wamevalia sare au nguo za rangi ya nyekundu ambayo inaweza kuwa rangi ya timu wanayoiunga mkono. Watu wanaonekana wakifurahia au kutazama tukio hilo kwa makini.

Wachezaji wa soka wakikimbia uwanjani wakiwa wanamwania mpira mchezaji mmoja amevalia jezi nyeupe na mwingine amevalia jezi nyekundu nyuma yao kuna stendi ya uwanja yenye maandihi ya Police SACCO stadium.

Hapa ni ndani ya ofisi au kituo cha huduma. Kuna umati wa watu wameketi kwenye viti wakingoja. Baadhi ya wafanyikazi wanaonekana wakiwahudumia wateja. Inaonekana ni ofisi au benki yenye watu wengi.

Kundi la wanaume wakiwa wameketi katika uwanja wa michezo au eneo lenye jukwaa la watazamaji. Wanaume watatu walioko mbele wanaonekana wakiwa wametabasamu. Mmoja amevaa shati na rangi ya bluu, mwengine la rangi ya machungwa na mwingine la rangi ya manjano. Nyuma yao kuna watu wengi wamekaa wakifurahia tukio fulani.

Kundi la watu labda wafuasi wa kisiasa wakiwa na bango lenye picha ya wanasiasa wawili na maandishi Raila, Kalonzo watu hawa wanaonekana kusherehekea au kushiriki katika mkutano wa hadhara na mmoja wao ameinua mkono wake juu wakishangilia.

Ni kundi la watu wanaume na wanawake wakiwa wamekusanyika katika eneo wazi ambalo linaonekana kuwa mbele ya jengo fulani. Watu watatu wameeketi nyuma ya meza wakiwa wameinama na kuandika kitu kwenye karatasi au vitabu. Mwanamke mwingine amesimama mbele ya meza hiyo akisuburi.

Ofisi ya kisasa na ya wazi yenye nafasi Pana na viti vingi vya kusubiria. Kuna watu kadhaa wameketi wamesubiri kuhudumiwa. Kuna wafanyikazi wawili, mmoja akiwa amevaa sare nyekundu na mwingine ameketi karibu na kompyuta. Ofisi imebambwa kwa mabango na mipira ya rangi nyekundu na kijani.

Watu wakiwa wamejipanga kwenye foleni wakiwa wanasubiri huduma. Kuna mwanamke ambaye amesimama mbele ya kaunta akijaza fomu. Nyuma yake kuna watu wengine wengi wakiwa wamesimama kwa foleni.

Hapa ni ndani ya ofisi ya Huduma Centre . Kuna mabango yanaonyesha huduma mbalimbali kama police clearance certificate , police abstract na mca services . Kuna wafanyikazi wameketi kwenye meza wakitoa huduma.

Ni mkutano au sherehe ya nje. Kuna hema kubwa na watu wengi wameketi kwenye viti. Baadhi ya watu wamesimama mbele ya umati. Inaonekana ni mkutano wa adhara au tukio la jamii.

Wachezaji wawili wa soka wakigombea mpira hewani. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya rangi ya bluu na nyeupe na mwingine amevaa jezi rangi ya kijani na njano. Wote wanakimbia uwanjani, na wanaruka juu kugombea mpira. Nyuma yao kuna stendi za mashabiki.

Mwanariadha wa kiume akifanya urukaji wa mbali. Amevalia sare nyekundu na kaptura nyeusi. Anaonekana yuko angani baada ya kuruka kutoka kwenye ubao wa kurukia. Uwanja wa riadha unaonekana nyuma yake na kuna viti vya watazamaji.

Ni sherehe ya kiapo, mwanamume amevaa suti amesimama mbele ya meza na kitabu mkononi. Kuna mwanamke amesimama karibu naye. Inaonekana kama tukio la kisiasa au la kiserikali labda rais akila kiapo.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu. Mmoja amevalia jesi ya bluu na mwingine jesi nyeupe wakiwa uwanjani wakicheza. Yule aliyevaa jesi ya bluu anaonekana akiwa na mpira. Wengine wachezaji wanaonekana nyuma yao.

Jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome, akiongea kwenye jukwaa. Amevalia vazi lake rasmi la mahakama na anaonekana akitabasamu na kujiamini. Mbele yake kuna kipaza sauti na podium iliyobambwa kwa nembo ya serikali ya Kenya. Huenda alikuwa akizungumza katika hafla rasmi ya kitaifa.

Kundi la wachezaji wa mpira wa mguu wakiwa wamevalia jezi za rangi tofauti wamesimama kwenye uwanja wa michezo wanaonekana wakishangilia au kusherekea ushindi huku mmoja wao aliye katikati akionekana akiongea kwa nguvu mashabiki wanaonekana wameketi kwenye jukwaa la uwanja.